Watu wengi wakiwa kwenye mitumbwi na mashua ndogo zilizoko kwenye mto au maji ya mafuriko. Wengine wamevaa fulana nyekundu na wengine rangi tofauti. Nyuma yao kuna nyumba za makuti na mimea ya migomba. Chini ya anga kwenye mawingu ndogo.

Vifaa vya usafiri, almaarufu wheelbarrow , ambapo watu wanaonekana kuwa wana shida ya maji, matatizo ya maji. Ambapo wanatumia vifaa hivi kusafirisha maji kutoka kituo kimoja hadi kingine.